Eneo ii linaonekana kuwa limekauka mtu huyu amejuchumaa na anaonekana kukamua maziwa kutoka kwenye maberu ya ng'ombe huyu. Kuna uzio ambao ni wa ukuta katika sehemu hii.

Eneo hili linaonekana kuwa na shamba la migomba. Wanawake hawa wawili wanaonekana kukata mkonga huu wa ndizi kutoka kwenye mgomba. Mwanamke mmoja amembeba mtoto wake mgongoni. Kuna mipango ya ndizi iliyowekwa chini nyuma yao.

Katika duka hili la kuuza maziwa, kuna bango ambalo limewekwa juu, inaonekana kuwa na picha ya ng'ombe. Watu hawa wamesimama nje, mmoja wao amevalia jaketi akisi anaonekana kununua maziwa katika duka hii.

Shamba hili la migomba linaonekana kuwa limekauka, mchanga ulio hapa ni wa rangi nyekundu, matawi ya migomba hii inaonekana kuwa yenye afya duni na kwamba haijatoa mikungu ya ndizi.

Katika zizi hili la ng'ombe, kuna ng'ombe wawili na watu wawili, wanaokamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe hawa, hadi ndani ya ndoo hizo. Ng'ombe hawa wamefungwa miguu yao ya nyuma. Kuna watu waliosimama upande wa mbele.

Katika maabara hii, muuguzi huyu wa afya amevalia wavu ya nywele, barakoa, glavu na koti ya maabara ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Anaonekana kuchukua sampuli ya dawa hii.

Mwanamke huyu anaonekana kukamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe huyu kuingia kwenye ndoo hiki. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa amefungwa miguu yake ya nyuma na kamba.

Katika zizi hili la ng'ombe, kuna mashine ya kukamua maziwa, ambayo imewekwa kwenye mabere ya ng'ombe huyu, ili kuvuta maziwa kutoka kwake hadi ndani ya kifaa hiki. Ng'ombe huyu amefungwa mdomo wake na kamba.

Katika shamba hili la migomba, mwanaume huyu anaonekana kushikilia mkungu huu wa ndizi. Kuna mlingoti unaotumika kushikilia mgomba huu ili usianguke chini.

Katika zizi hili la ng'ombe ,mwanaume huyu aliyevalia nguo ya rangi ya kijani anakamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe huyu kuingia kwa ndoo ya nyeupe. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa amefungwa mguu wa nyuma kwa kamba.

Shamba hili la migomba lina nyasi inaonekana kuwa mgomba mmoja umetoa mkongo wa ndizi. Kuna mtu anayetembea upande mwingine huo wa shamba na inaonekana kuwa imepandwa nyingine. Kuna mlingoti ulio mbele.

Mwanaume huyu anaonekana kumwaga maziwa hii toka kwenye chombo hiki cha kueka maziwa kupitia kwenye kichungi ndani ya chombo kingine. Nyuma yake kuna viombo vingine vingi vya kusafirishia maziwa.

Ng'ombe hawa wanaonekana kukula nyasi iliyo chini kwenye sakafu mbele yao kuna gunia ambazo zina maandishi zinaashiria kwamba ni mlo wa ng'ombe imechorwa ng'ombe juu yake.

Katika zizi hili la ng'ombe, mtu huyu aliyevalia mavazi ya kujikinga, amebeba chombo mgongoni ambacho kina dawa. Anaonekana kunyunyuzia dawa hii kwenye ngozi ya ng'ombe huyu ili kuua wadudu.

Katika zizi hili la ng'ombe, kuna kituo cha maji. Ng'ombe hawa watatu wamesimama, mmoja ameketi chini. Kwenye masikio, wanatagi ambazo ni za rangi ya manjano, kwenye masikio yote mbili.

Katika zizi hili la ng'ombe, kuna ng'ombe ambaye amesimama. Wengine wamelala chini, kuna nyasi kando yao. Upande huu mwingine kuna nyasi ambao ni ya rangi ya kijani. Kuna madirisha.

Mwanamke huyu ameshikilia kifaa mikononi mwake. Anaonekana kuwafunza watu waliosimama kando yake jinsi ya kukitumia. Wamevalia koti za maabara na kofia ambazo ni za rangi nyeupe.

Kwenye zizi hili la ng'ombe kuna kituo cha maji. Ng'ombe huyu anaonekana kunywa maji kutoka pale. Mashine hii, imewekwa kwenye mabere ya ng'ombe huyu ili kukamua maziwa kwa njia rahisi.